Gari ya michezo yenye rangi ya manjano imesimama katikati ya nyumba ya maonyesho . Taa ya mviringo imeizingira hapo juu. Mmea mkubwa wa kijani imetumika kupamba, Madirisha marefu yamezunguka chumba yakionyesha mandhari ya nje.

Mwanaume mmoja aliyevalia shati nyeupe na saa mkononi anamimina maziwa kutoka kwenye jagi hadi kwenye glasi. Mashine mbili zimeambatishwa ukutani. Kuna bango kubwa linalotangaza Nunua Maziwa Fresh Hapa.

Vitambaa vya rangi mbalimbali vimewekwa kwenye rafu za duka. Upande wa kushoto shuka zimepambwa kwa mchoro tofauti tofauti na wa kulia vilivyokunjwa vimepangwa kwa wingi. Kamera ya ufuatiliaji imewekwa ili kutilia mkazo wa usalama.

Hela nyingi za shilingi elfu moja za Kenya zimerundikana. Kila noti ina picha ya rais wa kwanza wa Kenya Mzee Jomo Kenyatta. Noti hizi zimepangwa kwa ufanisi zikidhihirisha kiwango kikubwa cha pesa taslimu.

Viazi vingi vimejazwa kwenye ndoo sita. Chini yake kuna karoti ndefu, pilipili hoho na matango zimewekwa kwa ajili ya kuuzwa. Bidhaa hizi zimepangwa kwa ajili ya biashara ndogo, ikiashiria shughuli za soko la bidhaa za kilimo.

Gari jeusi lenye sehemu ya kubeba mizigo imesimama kwenye nyasi. Gari hili lina milango minne na magurudumu ya metali yanang'aa. Nyuma kuna mtu aliyevalia fulana ya rangi ya njano ameketi. Miti mirefu imezunguka eneo hilo.

Mlima mrefu wa soksi za rangi tofauti tofauti umewekwa kwenye stendi ya chuma. Soksi hizi zimechanganyikana na nguo zingine. Chini ya stendi hiyo, ardhi imejaa taka na uchafu. Hali hii ni ya soko lisilo rasmi. Mlima huu ni mkubwa ajabu.

Rundo la noti linashikiliwa kwa mkono. Pesa hizi ni za elfu moja na ni za rangi ya kahawia. Neno Kenya limetajwa kwa uwazi. Hela hizo zimepangwa kwa utaratibu zikionyesha kiasi kikubwa cha pesa.

Watu wawili wamesimama ndani ya jengo lenye madirisha makubwa ,labda chumba cha maonyesho ,kwa sababu gari jeupe liko nyuma yao ,wote wamevaa makoti meusi na shati nyeupe ,wameshikilia karatasi kubwa wakitabasamu.

Magari kadhaa ya kifahari ya Mercedes yamepakiwa mfululizo kwenye duka la kuuza. Magari hayo yana rangi nyeupe, nyeusi na fedha. Juu ya jengo, bango lina jina Mercedes Center Limited na alama yao.

Magari tano yamepakiwa kwenye nyasi; mbili nyeusi na moja ya buluu, yamepangwa mbele. Mwanamme aliyevalia kofia amesimama kati kati ya mawili, miti mirefu imeizunguka eneo hilo.

Vikapu vilivyoshonwa kwa mikono vimepangwa kwa makini. Rangi mbalimbali zinaonekana. Baadhi ni virefu na vingine ni vifupi. Vimeundwa kwa nyuzi ya asili zikiwa na michoro maridadi na vinatengeneza muonekano wa kuvutia na ya kupendeza.

Gari jeusi la kifahari aina ya Mercedes-Benz G Class limewekwa mbele; taa zake za mbele zimewashwa zikitoa mwanga mweupe. Mbele ya gari, alama ya nyota imewekwa na sahani ya leseni imeandikwa Rawa Auto. Magari mengine kadhaa yanaizunguka.

Stesheni hii ni ya soko la wazi lenye mazao mbalimbali. Mananasi yametundikwa juu huku mahindi na matikiti maji ikiwa yamewekwa mezani. Makreti mekundu yamesimamishwa mbele na kando yake kuna gunia yenye rangi ya kijani.

Gari kadhaa yameegeshwa kwenye uwanja wenye nyasi SUV ya fedha na hatchbag ndogo zimewekwa mbele. Miti mirefu imepambwa mandhari ya nyuma. Hema nyeupe zina simama upande wa kulia zikipendekeza kuna tukio. Anga ni safi na ardhi ina milima na mabonde.

Magari matatu mapya yamepangwa ndani ya chumba cha maonyesho. Gari la mbele lina rangi nyeupe, la katikati lina rangi nyekundu na la mwisho ni la rangi nyeusi. Sakafu ni ya maridadi ikiakisia mwanga kutoka madirishani.

Gari nyingi mpya zimepangwa kwa safu zikisubiri kuuzwa. Rangi nyingi ziko zikiwemo nyekundu, nyeupe, nyeusi na fedha. Eneo la maegesho limejaa sana na mandhari yote yanajumuisha magari pekee.

Bango hili linatangaza bima ya maisha kutoka Aziano insurance agency. Inatoa aina tofauti za bima. Mda maalum, akiba, maisha yote na vikundi. Lengo ni kulinda mstakabali wao, familia yenye furaha inawakilisha amani ya akili. Nambari za simu na tovuti yametolewa kwa mawasiliano.

Katika soko lenye shughuli nyingi, nguo za mitumba zimewekwa juu ya meza ndefu, na zingine zimetundikwa juu watu wanapita katikati wakitafuta na wengine mandhari inaashiria biashara inayoendelea hapa.

Duka la maonyesho la Hyundai lina magari mapya yaliyopangwa nje. Magari hayo yakiwemo jeusi na jeupe, yametayarishwa kwa ajili ya mauzo. Baluni zinaonekana kupamba humo ndani na mtu anaonekana kuwa amesimama hapo nje.

Gari jeupe la kibinafsi limeegeshwa kwenye barabara yenye lami. Limesajiriwa nchini Kenya likionesha sahani yake ya nambari KCM 709C. Magari ya aina hii hutumika sana kwa usafiri.

Duka la GSP Milk , linatoa bidhaa za maziwa, aiskrimu na maji ya kunywa yaliyofungashwa, bango kubwa linaonyesha wanayouza, ndani mchuuzi anangoja wateja, mabango ya matangazo ya ziada yamening'inia yakionyesha bidhaa mbalimbali.

Ndani ya jumba la maonyesho kuna magari ya kifahari yameegeshwa. Yakiwemo ya rangi tofauti kama kijivu, samawati, na machungwa. Kila aina yake ina sura ya kuvutia na ya kisasa. Majengo yenye vioo yanatoa mwonekano wa anasa na urembo.

Noti ya shilingi elfu moja imeshikiliwa kwa mkono, namba moja sufuri sufuri sufuri inaonekana wazi ikionyesha thamani yake. Maneno Kenya yametambulika ikisisitiza asilia yake, fedha hii inaashiria biashara au malipo.